Wafanyakazi wanne wa benki ya "absa", wawili wakiwa wameshika bendera zenye nembo ya benki hii, wote wamevaa mavazi yanayoakisi utambulisho wa benki hii, huku bango nyuma yao likiwa na ujumbe unaohimiza kuhusu maswala ya biashara. Hii inaonyesha shughuli za kibenki na utangazaji wa huduma za "absa".

Sehemu ya ndani ya baa au klabu ya usiku, kukiwa kuna kaunta ya huduma iliyo na mwanga wa kuvutia, viti virefu na mapambo ya kisasa kama vile, taa za rangi mbalimbali kwenye dari, pia kuna wateja wachache waliokaa au kusimama pembeni, wakifurahia mazingira haya ya baa.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji na upatikanaji wa bidhaa aina ya maziwa, ndani ya duka hili yupo mhudumu aliyeshika jagi akiwa na mimina maziwa kwenye chombo cha mnunuaji alichofikanacho ili kuweza kujipatia bidhaa hii kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji na upatikanaji wa bidhaa aina ya maziwa, ndani ya duka hili kuna jokofu kubwa na la kisasa la kiotomatiki ambalo ni la kujihudumia mwenyewe ambalo ni maalumu kwa ajili ya upatikanaji na uuzaji wa bidhaa hii pendwa ya maziwa.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji na upatikanaji wa bidhaa hii ya maziwa. Ndani ya duka hili kuna jokofu kubwa na kisasi la kujihudumia mwenyewe, ambalo husaidia katika upatikanaji wa bidhaa hii ya maziwa. Ikiwa limepambwa kwa rangi za bluu, nyekundu pamoja na picha ya ng'ombe; ikiashiria upatikanaji wa bidhaa hii aina ya maziwa.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji na upatikanaji wa bidhaa aina ya maziwa ndani ya duka hili kuna majokofu mawili ya kisasa na ya kiotomatiki ya kujihudumia mwenyewe ambayo husaidia katika upatikanaji wa bidhaa hii ya maziwa.

Jokofu kubwa na la kisasa lenye rangi ya bluu pamoja na picha ya ng’ombe likiwa na maandishi yenye rangi tofautitofauti, jokofu hili la kisasa la kiautomatiki la kujihudumia mwenyewe lipo kwa fundi likiendelea na zoezi la matengenezo ili kurahisisha na kuboresha huduma ya upatikanaji wa maziwa.

Duka linalo jishughulisha na uuzaji na upatikanaji wa bidhaa aina ya maziwa. Ndani ya duka hili kuna jokofu la kisasa na la kiotomatiki linallo saidia uuzaji wa bidhaa za duka hili zikiwa zimepambwa na rangi za kijani, picha ya ng'ombe na mtoto akiwa ameshika glasi yenye maziwa.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji na upatikanaji wa bidhaa aina ya maziwa, nje ya duka hili kuna bango lenye rangi ya bluu likiashiria kwamba; duka hili lina jokofu la kisasa la kiautomatiki la kujihudumia mwenyewe, ambalo linasaidia katika uuzaji na upatikanaji wa bidhaa hii ya maziwa.

Kijana ambaye ni fundi seremala au mfanyakazi katika duka la samani akiwa ameshika nyundo na mbao nyuma yake kuna mbao zilizokatwa na vifaa vingine vya useremala, ikionyesha mazingira ya utengenezaji au ukarabati wa samani ambayo ni shughuli muhimu kwa wafanyabiashara wa samani.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji wa samani, likiwa limejaa aina mbalimbali za samani zikiwemo masofa pamoja na rafu, samani hizi zimepangwa nje na ndani ya duka. Ikionesha biashara ya kuuza samani mbalimbali kwa wateja.

Wauzaji wa samani aina ya viti na meza vikiwa vimepangwa kwenye eneo la karakana kwa uzuri. Samani hizi zikiwa zimepakwa rangi za aina tofautitofauti, ziko tayari kwa ajili ya mauzo na hutumika kwa ajili ya kulia chakula mahotelini au majumbani.

Eneo kubwa la soko la wazi lililokuwa na watu wengi, baadhi yao wakiwa ni wauzaji wa bidhaa zitokanazo na kilimo na wengine wakiwa ni wanunuaji wakiwa wamefika sokoni hapo ili kuweza kujipatia bidhaa hizi za chakula, mfano: karoti, kabichi pamoja na nyanya; zilizopangwa kwenye meza za wauzaji.

Mwanamke akipanga na kuuza matunda katika soko la wazi. Kuna lundo kubwa la ndizi zilizopangwa kwa ustadi kwenye meza na pia kuna maembe na matunda mengine yaliyopangwa kando. Hii inaakisi hali halisi ya masoko ambapo wakulima na wafanyabiashara wadogo huuza mazao yao moja kwa moja kwa watumiaji.

Rafu kubwa iliyojaa viatu vya aina mbalimbali kama vile vya kuchezea na viatu vingine vya kawaida, kuna mabango ya matangazo juu ya rafu kuashiria kuwa ni duka la viatu au sehemu ya duka kubwa inayouza viatu aina mbalimbali.